Hapa ni msitu ama kijijini ambapo kuna miti mingi kuna mandizi ama migomba nya mandizi ambayo yamekauka. Katika sehemu hii kuna nyasi, kuna milima.

Kuna watu watano wakijadiliana jambo fulani katika sehemu, ama duka la kuuza maziwa, kuna vibuyu vya kuweka maziwa ambazo zimepangwa nje ya duka hilo la kuuza maziwa.

Hapa ni shambani .Shamba hili limepandwa mahindi mengi. Mahindi haya yanakaa kukosa rotuba ama kutonawiri vizuri ,kwa sababu mahindi haya yamefahamiwa na vimelea shambani. Mahindi haya yanahitaji kupigwa dawa.

Haya ni mahindi ambayo yamekauka. Mtu huyu anamenya mahindi hizi akitumia mikono zake zote miwili akiwa ameinama. Kuna vifaa vya kutembelea juu ya mahindi haya.

Hapa ni zizini, ambapo kuna ng'ombe wengi katika zizi hili. Kuna mwanamke moja ambaye anaosha ng'ombe moja akitumia maji kweny paipu. Kuna ng'ombe ambao wako sehemu hili nyingine.

Mkulima ambaye ameshikilia matunda ya ndizi, mkulima huyu amesimama mbele ya mti wa ndizi.

Hii ni shamba na shamba hili ni ya ndizi kuna ndizi mingi ambayo yamemea katika sehemu hii, kuna ndizi ambayo imeiva mno. Mkoba huu umenawiri sana.

Ng'ombe ambaye amesimama ni wa rangi nyeusi na nyeupe, kuna mtu ambaye ako kando yake anakama ng'ombe huyu anatumia ndoo kuchota maziwa inayotoka kwa ng'ombe huyu.

Wafanyikazi wawili ambao wanamwaga maziwa kutoka kwa kibuyu kuenda kwa kifaa cha kuhifadhi maziwa , wanatumia kichungi ili kuzuia uchafu usiingie kwenye maziwa.

Kuna wamama wengi katika sehemu hii ambapo wamama hao wanauza mandizi mabichi. Sehemu hii ina mandizi mengi. Wamama hao wameketi chini kungojea soko la kuuza mandizi haya.

Hapa ni shamba hapa ni kijijini ambapo kuna mtu wa bodaboda ambaye ananunua maziwa ya wakulima ili aweze kuenda kuziuza maziwa hizo. Mtu huyo wa pikipiki anaandika nambari ya maziwa ambayo ameichukua.

Hii ni sehemu maalum ama kituo cha kuuza maziwa, watu hao wameleta maziwa hizi kwesehemu maalum ya kuhifadhi maziwa, wakizitoa maziwa hizo kwenye gari, mtu mwingine akimwaga maziwa haya kwenye sehemu kubwa akiwa anaichuchuka maziwa haya, watu wawili wakizitoa, kuingiza katika chumba hilo.

Maziwa ambayo yameganda, kichungi imetumika hili kutofautisha maziwa yaliyoganda na maziwa yaliyo geuka kuwa maji.

Hapa ni zizi la ng'ombe. Ng'ombe hawa wawili ni ng'ombe wa maziwa. Kuna mashini za kukamua ng'ombe hizo ambazo zimeekelewa katika matiti ya ng'ombe mmoja ili mkulima aweze kupata maziwa kwa njia ya haraka.

Hapa ni shambani, shamba hili kuna migomba ya ndizi kwa wingi, ndizi haya yamenawiri mno, yana migomba ya ndizi , kuna mtu ambaye amesimama iando ya shamba hili akifanya usafi akifyeka miti.

Mmea ambayo imekulwa na wadudu, mmea kuna kina kidudu ambacho hakiko katika matawi ya mimea hii ambapo mkono umeshika.

Hawa ni ng'ombe wawili wa maziwa ambao wamelala juu ya nyasi. Ng'ombe hao wameshiba sana. Ng'ombe huyu ana matiti makubwa ya maziwa. Shingoni anabeba kifaa ambacho ni chuma.

Hii ni zizi kuu ya ng'ombe wa maziwa. Kuna ng'ombe wengi katika sehemu hili ambayo imetengewa ng'ombe wa maziwa. Kuna sehemu maalum ambayo imeundwa ili ng'ombe hawa wanapotaka kunywa maji wanakunywa maji. Ng'ombe hawa ni wa maziwa wana vifaa ambavyo vinawekwa masikioni.

Mkulima ambaye, amevalisha makaratasi kwenye tunda la ndizi ili izuie kukulwa na wanyama wengine .

Mkulima ambaye ana nyunyuzia mifugo yake dawa amevalia kifaa cha kunyunyuza dawa kwenye mgongo pia kuna ng'ombe wapo ndani ya mnanda.

Kuna mwanadada ambaye amechuchumaa akizimenya ama akizichonga kutumia kisu ndizi ambazo anaenda kuzipika amezichonga ndizi hizo na kuziwekelea juu ya kanda la ndizi, nyuma yake kuna mandizi mengi.

Hii ni ndizi. Ndizi hili bado iko shambani. Iko kwenye mkoba wake. Ndizi hii ni ya kijani kibichi, bado hazijaiva.

Mkulima ambaye ana kama ng'ombe, mkulima maeketi kwenye mti ulio katwa. Ana tumia ndoo kuchota maziwa kutoka ng'ombe.

Mkulima ambaye ameshikilia ndizi ambayo imetolewa kwenye shamba. Mama huyu ameshikilia ndizi hiyo huku akitabasamu.

Hii ni shamba, shamba hili limenawiri na limemea mahindi, mbele ya shamba hii kuna miti mengi, sehemu hii inarotuba mingi, mahindi haya yanafaa kupaliliwa kulingana na makwekwe shamba hili la mahindi...